Hili ni wodi katika hospitali. Kuna mgonjwa mmoja ambaye mkono wake pekeake unaonekana. Anaonekana kuwa amewekewa dawa kwa kupitia mkono wake. Kuna mashine ambayo iko kando ya kitanda.

Hii ni hospitali, kuna mhudumu mmoja wa afya ambaye amevalia barakoa. Anahudumia mama mmoja ambaye amebeba mtoto. Chumba hiki kina sakafu ambacho kimetegezwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuta zake pia zimepakwa rangi nyeupe.

Kuna mama wawili hapa, wote wamevalia barakoa au kitamvua lakini mmoja aliyeinama anaonekana kuwa ni muuguzi kwa sababu anadunga mwenzake aliyeketi kwenye mkono. Kwa umbali kidogo kuna dada mmoja ambaye amevalia vazi kamili amesimama.

Hili ni wodi katika hospitali. Kuna wauguzi wengi humo ndani, wamevalia sare na pia wamevalia barakoa. Kuna mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kitandani. Chumba hiki kina kuta ambazo zimepakwa rangi nyeupe.

Kuna lori ya 'Beyond Zero' ambayo ni kliniki kinachohamishika. Kando ya hio lori, uko katika upande wa mbele kwa mlango wa dereva kuna mtu ambaye amesimama. Huu uwanja uko na hema kadhaa ambazo ni nyeupe.

Hii ni lori ya kliniki ya Beyond Zero . Lina rangi nyeupe. Kuna watu ambao wamesimama kwenye mlango. Kuna ngazi ambao umewekwa kwenye mlango ili kusaidia watu wanaoingia na wale wanaotoka. Kuna wawili ambao wamesimama nje ya lori hili.

Kuna kina mama wamesimama wakiwa wamevalia barakoa, mbele yao kuna mtu ambaye amevalia fulana ya waridi ambaye anaonekana kuwapiga picha. Kando kidogo kuna mtu ambaye amevalia nguo nyeusi amesimama.

Kuna lori ya Beyond Zero ambayo inatumika kama kliniki ya kuhamishwa. Ni ya rangi nyeupe na mlangoni kuna mama mmoja ambaye amesimama. Hapo nje, kina mama wengi pia wamesimama wakisubiri. Kuna mti mkubwa kando yao ambao unaleta kivuli.

Hawa ni wauguzi ambao wanatembea kusherehekea siku ya ulimwengu wa kuona. Walio mbele, wamebeba bendera zilizoandikwa kuonyesha kile wanachosherehekea. Kuna moja ambayo imeandikwa Moi Teaching and Referral Hospital. Wanatembea kwenye barabara ya lami. Wengi wao wamevalia barakoa, kuna mmoja aliye mstari wa mbele amevaa aproni nyeupe.

Hili ni lori ya beyond zero ambayo ni kliniki ya kuhamishwa. Lina madirisha ambayo yameekwa pazia za buluu na mlango ni nyeupe. Lango lake lina ngazi. Nje kidogo kuna watu watatu ambao wameketi mbele ya meza kwenye viti za plastiki. Yule wa kike amevalia aproni na wakiume wamevaa shati.

Hii ni hospitali ya meno. Kuna wauguzi wawili ambao wamevalia barakoa, mmoja anaonekana kuwa ni wa kike na mwingine wa kiume. Wanahudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala huku akiwa ameagalia juu.

Kuna wanafunzi katika huu uwanja. Kkuna mmoja ambaye ameshikilia mwanasesere wa rangi ya manjano na kijani. Mwengine ambaye ameketi anajaribu kuisugulia meno kwa kutumia mswaki nyekundu. Nyuma yao, kuna kitabu ambacho kimewekwa kwa kiti. Kuna viti vingine pia vya bluu.

Hii ni meno ambayo inataka kufanyiwa matibabu. Meno ambayo tunaweza kuona ni yale ya juu kuna mswaki ambao una mpini wa rangi ya bluu ambao unatumika katika matibabu haya, na ulimi unaonekana pia kwenye mdomo huu.

Picha hizi mbili zinaeleza kuhusu afya wa meno. Picha ya juu ina onyesha meno ambayo moja imevunjika na ingine ina alama nyeusi. Hii inashiria kuwa una ugonjwa. Yale ya chini yana onekana yakiwa na afya na ni meupe vizuri.

Kuna mtu ambaye uso wake hauonekani vizuri. Pua lake na mdomo unaonekana. Shingoni anaonekana akiwa amevalia shanga mingi za rangi tofauti. Pia amefungua mdomo kidogo ili aweze kusugua meno kwa kutumia kijiti.

Huyu ni daktari wa meno amevalia aproni nyeupe miwani na kinga mkononi, pia ana shati ya bluu. Anaonekana akisugua meno bandia kwa kutumia mswaki nyekundu aliyoshikilia.

Uso huu wa mwanaume unaonyesha alivonyoa ndevu zake vizuri. Amecheka kuonyesha meno yake yaliyo meupe kama maziwa au pamba.

Huku kulikuwa na ushindani wa kupeana huduma ya kwanza, kwa sababu kuna vibao ambavyo vimeandikwa hivyo. Kuna mwanaume ambaye anazawadi mmoja wa washindi.

Kuna watu wamesimama nje ya jengo moja ambayo halionekani vizuri kwa kuwa kuna giza, na kuna magari mawili ya wazima moto, ambako kuna mtu amesimama katikati yao, na mataa pia zinawaka.

Wakufunzi hawa wanaonekana kuwa wanafunzwa jinsi ambavyo wanafaa kudhibiti tokeo la mshtuko, kila mmoja amevalia kinga kichwani na kuna magari.

Watu hawa wake kwa wanaume wako kwenye mkutano. Wengine wameketi kwenye viti , wengine nyasini, na kuna wenye wamesimama. Kuna wanawake wawili ambao wamevalia koti ambazo zimeandikwa nutrition volunteer mgongoni. Wanaonekana kuwa wanawafundisha umati kuhusu lishe bora. Kwa umbali kidogo kuna chumba ndogo ya mabati ambayo ni ya rangi nyeupe.

Gari hili ndogo ni la kampuni ya msalaba mwekundu. Unapita ndani ya maji machafu. Unaonekana kuwa sehemu huu kulikuwa na mafuriko. Kando ya hayo maji kuna ua ambao umejengwa kwa kutumia fito.

Kuna mtu ambaye ananawa mkono. Amevalia bangili mkononi. Anaonekana kuwa ni mtu wa kike kulingana na ule mkoba ambao amebeba. Maji haya yamewekwa kwenye ndoo ambao umeunganishwa na mfereji na ndoo lenyewe limewekelewa juu ya kiti.

Watu hawa wanafanya usafi wa mazingira. Wamevalia barakoa kila mmoja. Kuna afisa mmoja wa mazingira ambaye amevalia sare. Watu hawa wameokota taka taka huku wengine wakibeba.

Kuna mama ambaye amevalia vazi kamili ya rangi nyeusi, anamsaidia mtoto mdogo wa umri wa miaka kama minne kunawa mikono yake, amemuinua ili aweze kufikia kwenye mfereji uliounganishwa na ndoo ya dettol. Kuna wanadada wengine waliovalia kita mvua au barakoa wamesimama kando huku wakiwatazama.

Huu ni sehemu wa ndani wa chumba ambacho kinakaa kama kituo cha matibabu. Mlango wenye fremu ya buluu unaelekea kwenye chumba kingine. Kuna dawati na viti ambavyo vinaonekana humo. Kuta zimepambwa kwa mabango yanayohusiana na afya. Moja lina kichwa ambacho kimeandikwa 'Je, Umebakwa?' Linatoa mwongozo wa hatua za kuchukua na lingine likionyesha viwango vya ufuatiliaji.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la dawa kwenye kituo cha matibabu. Chumba hiki kina mwangaza wa kutosha. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Kuna rafu kadhaa zilizowekwa kwenye ukuta ambazo baadhi yake zimejaa dawa mbalimbali, chupa za vidonge na vifaa vya matibabu.

Hii ni wadi katika hospitali. lina machela mingi ambaye yamepakwa rangi ya buluu na nyeupe. Kuna muuguzi amevalia barakoa na shati. Anaonekana akishughulikia mmoja. Kwenye ukuta, upande wa mbele kuna vibao viwili vya Mozzart Bet.

Hii ni sehemu katika hospitali. Humu ndani kuna viti vitatu, mbili ni nyeusi na kuna moja ambayo ina rangi nyeupe na ni ya plastiki. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Dirisha pia ni wazi.

Kifaa hiki kinaitwa kiungo cha msaada wa harakati au chombo cha msaada wa kutembea. Limewekwa chumbani kando ya kiti nyeusi. Ukuta nao umepakwa rangi ya buluu na sakafu imetengenezwa na vigae yaliyo na rangi ya maziwa.

Hii ni sehemu ya hospitali ya uzazi ambapo watoto ambao wamezaliwa kabla hawajafikisha umri wanawekwa. Kuna mtoto ambaye ako hapa na anaonekana akiwa mdogo sana. Mama yake ambaye amevalia shati na suruali nyeusi amesimama huku akimwangalia. Ana simu mfukoni na anaonekana akiwaza sana.

Kuna watoto wawili ambao wamesimama uku wakiwa wameonyesha migongo zao. Ni watoto wa kike kwa sababu wamesukwa nywele. Mmoja ni mrefu na mwingine ni mfupi. Mahali ambapo wamesimama kuna takataka ambazo zimetapakaa kila mahali. Mbele yao kuna majengo mengi ambayo hayaonekani vizuri.

Mtu wa kiume ambaye amevalia shati ya buluu na ana stetheskopu shingoni .Anaoenkana kuwa na mawazo mengi kwa sababu amelalia mkono wake huku kichwa chake kikiwa kimeangalia chini .Huku kando kuna kibao ambacho kimeandikwa kuhusu ugonjwa wa kiakili.

Dawa hii ya sherebu iliyo katika katoni ya karatasi inajulikana kama brufen . Inatumika katika kutuliza maumivu kwa watoto wachanga walio chini ya umri wa miaka kumi na miwili.

Hii ni dawa ya mifugo. Ni ya kampuni ya Bimeda . Unajulikana kama Parvexon Plus Injection . Ni ya kutibu ugonjwa wa ECF pamoja na Pulmonary Oedema . Iko kwenye chupa.

Hii ni dawa ambayo inatumika kwa wanyama kama ng'ombe kutibu magonjwa mbalimbali kama digana na inafaa kuwekwa mbali na watoto na inatumika katika kutibu wanyama pekee yao.

Hii ni dawa ya panadol. Inatumika katika kupunguza maumivu mwilini. Dawa hizi ziko kwenye pakiti ambayo ni ya rangu ya bluu. Mbele ya hizo pakiti kuna tembe ya rangi nyeupe ambazo zimepangwa.

Dawa hii ni ya kampuni ya DR.MERCOLA.Ni za vitamini D3 na K2.Lina tembe thelathini. Vimewekwa ndani ya chupa. Chupa yenyewe ina kifuniko nyeusi na ni ya rangi ya hudhurungi.

Hii ni dawa ya sherebu inayoitwa Aceclofenac, na imeongezwa Paracetamol. Ni ya watoto na inasaidia kupunguza maumivu. Kuna chupa na karatasi ambayo inatumika kueka dawa ndani.

Picha hii inaonyesha muuguzi wa kiume ambaye amevalia miwani. Ana kofia na koti ambazo zimeandikwa World Health Organization. Mkononi ana saa na anapatia mtoto chanjo. Mama ya huyo mtoto amevalia kofia ya manjano.

Daktari ambaye amevaa kinga, saa na bangili katika mkono wake anapaka dawa katika kitovu cha mtoto mchanga mwenye amezaliwa kwa wodi ya uzazi.

Hospitali hii haina wagonjwa wengi na wauguzi wanaonekana wakiwa wamesimama ndani ya wodi. Pale kando tunaweza kuona machela na kuna mama mmoja mzee ambaye anajaribu kuhudumia mwanaume amabaye ameketi.

Watoto wamepiga foleni ili kupata huduma za meno na kuna mmoja ambaye anahudumiwa na daktari ambaye amevalia kinga nyeupe kwa mikono zake.

Hii ni kliniki ya watoto wadogo. Huku ndani kuna kina mama wengi ambao wamebeba watoto wao. Hapa mbele kuna muuguzi mmoja ambaye amevalia vazi kamili ya rangi ya waridi, na ana barakoa. Anaonekana akijaribu kuhudumia mtoto mchanga ambaye amebebwa na mamake. Kuta za kliniki hii ni nyeupe na sakafu imetengenezwa kwa kutumia saruji. Kuna mwangaza wa kutosha.

Hii ni hospitali. Kuna muuguzi akionekana akimhudumia mgonjwa. Anamwangalia mdomo. Amevalia barakoa. Kuta za chumba hiki kimepakwa rangi ya buluu.

Mtoto mchanga anaoneka kuvalishwa pamper na mtu ambaye amevalia kinga mkononi, humu ndani kuna kitanda, vifaa vya hospitali, na blanketi

Kuna mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa na mamake, anapewa chanjo na huko kando tunaona kuna kina mama wengine ambao wameshikilia watoto wao na daktari tunaona amevaa saa kwenye mkono wake.

Kuna mtoto ambaye anapewa chanjo. Amefinywa kwenye mashavu ili aweze kufungua mdomo dawa iweze kuingia mdomoni. Wale ambao wamemshika hawawezi onekana nyuso zao, na mtoto mwenyewe amevalia shati ambayo ina mikono ya buluu.

Hii ni kliniki. Kuna mama ambaye ameketi kwenye kiti cha plastiki huku akiwa amebeba mtoto wake mchanga. Kuna muuguzi ambaye anaonekana akipatia huyo mtoto chanjo kwenye mguu. Kando ya mama, kuna mwanaume ambaye amevaa saa, ameshikilia kiti cha mama.

Mchezaji anafanya zoezi. Ameshikilia mguu wake moja, akitumia mkono wake wa kushoto. Amevalia sare ya rangi ya bluu, ambayo pia ina rangi ya manjano na nyeupe na kwenye, goti ako na pedi.

Hawa ni wachezaji. Kuna mmoja ambaye amevalia vazi ambalo limeandikwa medic kwenye mgongo, kuonyesha kuwa yeye ni mhudumu wa afya. Mchezaji mmoja ambaye amepiga magoti, anaonekana kuwa ako katika maumivu.

Huu ni mmea wa caster . Inatambulika kwa majani yake makubwa. Ina mitende yenye kingo na mishipa maarufu. Mmea huu unapatikana katika maeneo yenye joto kote duniani na hupandwa kwa ajili ya mbegu zake. Inatumika katika kutengeneza mafuta ya caster . Kwenye picha hili, mmea huu unaonekana ukiwa na majani ya kijani.

Kwenye hili shamba, kuna mimea za aina mbalimbali. Kuna maua na ndizi. Kwa umbali kidogo, kuna jumba ambalo limejengwa kwa kutumia matofali linaonekana. Paa lake kwa kutumia mabati.

Huu ni mmea wa nyanya uliosheheni nyanya za kijani ambazo hazijaiva. Mmea huu umefungiliwa kwa mbao kwa kutumia uzi. Matawi yake yanaonekana yakiwa na afya. Mmea huu umepandwa shambani. Nyuma yake kidogo kuna mti mkubwa.

Shamba hili limepandwa mimea ya aina tofauti. Kuna mboga za kienyeji, vitunguu ya matawi na malenge. Shambani humo kuna nyumba ndogo ya mabati ambayo imejengwa. Pia kumezingiriwa na ua wa fito.